Mandhari ni ya hospitalini ambapo kuna muuguzi aliyevaa sare ya wauguzi akimdunga mtoto sindano huku mtoto kashikiliwa na mlezi wake.

Katika kituo cha afya ambapo kuna daktari wa meno wawili waliovalia barakoa tayari kumshughulikia mgonjwa. Mkononi wamebeba vifaa vya kuangalilia meno huku mwingine akimumulikia mdomoni ili aweze kuona vizuri.